Ardhi iliyokauka. Watu wawili walioketi mmoja anaonekana kuwa mmasai. Amevalia shanga shingoni na kofi akichwani. Mwengine anaonekana kuwa daktari. Amevalia barakoa, miwani.

Mandhara haya yanaonekana kuwa ya hospitali. Kuna wanawake wawili waliovaa barakoa, mmoja aliyevaa na rangi nyeupe lenye madoadoa meusi amebeba mtoto mikononi. Mwingine anaonekana kumwangalia amevaa miwani.

Barabara imebomoka. Kuna watu wengi. Baadhi ya watu wanaonekana kujadiliana mmoja anaonekana kupiga picha. Kuna miti katika eneo hili. Maji yanatiririka. Mchanga ni mwekundu.

Wanaume wawili, mmoja aliyesimama amevaa koti jeupe, barakoa anaonekana kumdunga sindano aliyekaa mwenye kofia kichwani na aliyetazama chini.

Mtu huyu anaonekana kuwa daktari. Amevaa mavazi ya kujikinga dhidi ya maambukizi. Amesimama karibu na meza yenye vifaa vya matibabu. Nyuma yake, kuna ngazi.

Wanawake watano, watau wameketi. Mmoja anaonekana amelalia pazia. Mwengini aliyevaa vazi la samawati anamshika tumbo. Kiti hakina mtu.